Daraja kubwa la kisasa lililotengenezwa katika maporomoko ya maji likiwao mitambo na mashine za kisasa zinazo tumika kuzalisha umeme, ambapo maji hayo huzungusha magurudumu na nguvu hiyo hubadilishwa kuwa ni sharti ya umeme na kusafirishwa kwenda kutumika sehemu mbalimbalili.

Mwanamke mmoja kipofu akiwa ameshikilia fimbo anavuka barabara kwenye sehemu ya pundamilia, pembeni kuna kibao cha kujulisha watu wanatakiwa kupita hapo.

Kundi kubwa la watu wenye rika tofautitofauti, wanawake na wanaume, wakiwa wamesimama na wengine wanatembea kandokando ya barabara, wakisubiri magari ili kuweza kusafiri sehemu moja hadi nyingine.

Watu watatu tofautitofauti wakike na wakiume wakiwa wanavuka barabara kuelekea pengine kukiwa pembeni kuna majengo marefu

Ofisi nzuri yenye viti na meza za kisasa, chini kukiwa na sakafu ya vigae, pembeni kukiwa na ndoo ya kutupia uchafu ili watu wasichafue mazingira.

Takataka zilizotupwa na zilizo zagaa nche ya jengo zitakuja kukusanywa na kwenda kutupwa jalalani ili kuepusha magonjwa mengine kama kipindupindu

Wanaume watano na mwanamke mmoja wakiwa ndani ya chumba kikubwa kilichojaa magunia yaliyojaa uchafu, wakiwa na wachambua uchafu mbaya ili kwenda kuchoma kwa ajili ya kutunza mazingira.